Kila hatua ni ushindi mdogo, mwanamke anamwongoza mwanaume kurudi kwenye nguvu zake. Ishara ya matumaini na uvumilivu katika safari ya afya ambapo msaada wa karibu huleta nafuu na uhuru, utunzaji huu unarejesha siyo tu mwili bali pia roho. Ukimarisha ustawi na kuwezesha maisha bora.

Eneo la nje lina kundi la watu walioketi kwenye duara, wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama katikati. Mkutano huu unaashiria elimu ya afya kwa jamii. ambapo washiriki wanapata elimu. Nyuma, kuna miti na majengo yakiunda mandhari tulivu kwa majadiliano. Mazingira haya yanaonyesha juhudi za kuimarisha afya na ustawi wa jamii, kupitia uhamasishaji.

Kwenye meza, kuna chanjo ya homa ya manjano, ikiwakilishwa na chupa mbili zenye lebo ya yellow fever vaccine live . Karibu na chanjo kuna sindano iliyoandaliwa kwa matumizi. Chupa ya dawa zenye rangi ya kahawia na glavu za bluu za matibabu. Vifaa hivi vyote vinahusiana na masuala ya kiafya na kinga, vikisisitiza umuhimu wa kuzuia magonjwa.

Mtu aliyevaa vazi la kijikinga na maski ya gesi anashikilia vyombo viwili vyenye alama za hatari, mavazi ya kinga yanasisitiza utunzaji salama wa kemikali zenye sumu, vyombo hivi vyenye alama ya fuzu na msalaba vinawakilisha vifaa vya kushughulikia vitu hatari, hii inatoa bashishi ya umuhimu wa salama na afya ya kazini hasa katika mazingira ya kemikali.

Mtaalamu wa afya amesimama karibu na mgonjwa aliyefunikwa, akiwa amevalia mavazi ya kijani kibichi na glavu. Uangalifu unaelekezwa kwa mgonjwa, labda watika wa utaratibu wa matibabu au uhifadhi. Chumba kina vifaa vinavyohusiana na huduma ya afya, shughuli muhimu katika mazingira ya matibabu, iki sisitiza huduma na heshima kwa mgonjwa.

Maji yanatiririka chini ya daraja dogo huku mwanume akimsaidia mwingine kuvuka mkondo wa maji. Juhudi za kupita vizuizi vya kijiografia ili kufika huduma muhimu. Mtu mwingine amesimama karibu akifuatilia kwa umakini. Mandhari asilia inaonyesha mazingira magumu ya usafiri. Mara nyingi yanayohusianan na changamoto za upatikanaji wa huduma za afya katika maeneo ya vijijini.

Lori jekundu lenye tanki kubwa lenye neno exhauster limesimama likitumika kusafirisha maji taka. Watu wanasimama karibu na lori, uwepo wa lori hili ni muhimu kwa usafi wa mazingira na kudhibiti magonjwa. Huduma hii inachangia pakubwa katika afya ya umma hasa katika maeneo ya mjini.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa na nguo za matibabu. Akiji shughulisha na kuandaa chanjo. Mikono yake inashikilia kwa uangalifu chupa ndogo ya dawa na sindano. Ikionyesha umakini katika mchakato huo, nyuma yake kuna watu wengi. Tayari kupokea matibabu.